Watu wawili waliovaa mavazi ya kitaalamu na mask ya uso wakiwa wakiandaa au kupakua kiowevu cha rangi au dawa ndani ya chombo kikubwa cha chuma.

Mchakato wa viwandani ambapo unga au powder fulani inaendelea kusafirishwa kwenye mtaalamu wa kusidika au kusafisha bidhaa.

Magunia makubwa ya majani yalioshikiliwa kwa mfululizo ndani ya gala. Majani haya yanajulikana kama hay na hutumiwa kama chakula kwa mifugo.

Mwanaume akiwa shambani akionyesha mnazi mzuri uliofungwa kwenye mti wa mnazi. Anaonekana kuwa na furaha kwa mazao mazuri yaliyopatikana shambani mwake.

Mkulima akiwa shambani, ameshika mahindi aliyoyavuna. Anaonekana mwenye furaha kwa mazao yake ya mahindi. Shughuli za kilimo cha mahindi moja ya mazao muhimu katika chakula.

Banda la maonesho au kongamano, mwanaume aliyevaa koti jeupe anaeleza kitu kwa kikundi cha watu waliosimama mbele yake, kuna mabango mingi yenye maandishi na picha ukutani.

Mtu akimfuga na kumlea ng'ombe kwa mkono akikusanya maziwa kwenye ndoo ya plastiki ya blue mtu huyo amevaa nguo za rangi ya machungwa na kijani na ng'ombe iko katika sehemu ya wazi ya udongo.

Unga wa maziwa au jibini lenye muundo mzito umewekwa kwenye chujio cha plastiki cha rangi ya kijani ili kutoza mtindi au maziwa yaliyobaki.

Mti wa ndizi wenye matawi yenye makundi makubwa ya ndizi ambazo bado ni za kijani ndizi hizi zimeungana kwa wingi kwenye matawi hayo na mti umezunguka na majani makubwa ya kijani yenye rangi ngavu.

Mkono wa mtu akiwa ameshika majani ya mahindi yenye mianzi na sehemu ya majani zimechimbwa na kuonekana na tundu inaonyesha dalili za uharibifu wa majani.

Shughuli ya kukamua maziwa kutoka kwa ng`ombe katika banda la kisasa , kuna watu waliovaa mavazi ya kazi ,wakihusika katika shughuli hiyo moja kwa moja katika shughuli hiyo , ng`ombe wamesimama katika mstari kila mmoja akiwa amefungwa .

Mwanaume aliyevalia shati jeupe. suruali ya jeans na buti nyeupe za shambani akiwa amesimama karibu na ng'ombe. Anaonekana yuko katika zizi au banda la mifugo.

Makundi ya ndizi nyingi zilizopandwa upande kwa upande tayari kwa kuuza au usafirishaji.

Kikundi cha watu wakikusanyika karibu na sufuria kubwa yenye maji moto, na wengine wakiwa wanamwaga wali kwenye sahani ndogo za plastiki zenye rangi mbalimbali, watu hao wanaonekana wakikusanya mlo kwa wali.

Mzigo mkubwa wa mikomba iliyo pakiwa juu ya gari, migomba iyo imefungwa pamoja kutumia majani ya ndizi au uzi na imepangwa kwa wingi juu ya paa la gari tayari kwa kusafirishwa.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum ya usafi wakifanya kazi katika kiwanda au mahabara ya kusindikiza maziwa. Mmoja wao anamimina maziwa kwenye mashini ya kisasa na kuchakata. Wote wamevaa maski na kofia ya kuzuia nywele.

Shamba yenye mimea ya mitenda, yenye majani marefu na yenye afya. Inaonekana shamba hili liko katika eneo lenye mteremko wa ardhi na mandhari ya kijani kibichi.

Mwanaume akimimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma kwenda kwenye chombo kingine kilicho wazi chini yake. Yeye anaoneka ana furaha au tabasamu usoni.

Wafugaji wakiosha ngombe wakitumia maji jambo ambalo linaweza kufanyika kabla ya kuwakamua aU kuwatibu. Mazingira haya yanaonekana kuwa wa kisasa na kuna mfumo wa maji.

Makapu ya mahindi yakiwa yamefungwa kamba na yamepandikizwa ukutani kavu kwa ajili ya kuhifadhi au kukausha. Katika kona ya chini kulia kuna chupa ya plastiki zenye rangi ya njano.

Watu wawili wakibeba makundi makubwa ya ndizi katika mazingira ya soko au eneo la biashara. Mmoja ya watu hao anaonekana akibeba ndizi kwa mikono yake.

Miti ya migomba ambayo ni mimea ya ndizi. Migomba hii ina majani makubwa ya kijani na inaonekana kuwa imekomaa ingawa baadhi ya majani ya chini yanaonekana yamekauka.

Bakuli lenye maziwa yaliyoganda au kuganda, yanayojulikana kuwa Kiswahili kama au maziwa haya huwa yameharibika kwa njia ya asili au kuchachushwa.

Shamba la mahindi lililokauka na kuangamia ambapo mimea ya mahindi inaonekana kuwa imekauka na majani yamekauka kuwa ya rangi ya njano au kahawia.

Kituo cha kukusanya maziwa kuna chupa kubwa za chuma za kuhifadhia maziwa zikiwa zimepangwa mbele ya jengo lenye rangi ya kijani na njano. Wagu wawili wanaonekana wakimimina maziwa kutoka kwenye chupa ndogo.

Bustani au shamba la miembe lililojaa mimea mingi kwenye eneo lenye milima au misitu, mimea mingi inaonekana kuadhiriwa na magonjwa au wadudu kwani majani ya miembe ni mambovu.

Matunda ya ndizi yaliyowekwa kwa wingi sokoni. Ndizi nyingi zimesheheni sokoni.

Shamba lenye udongo mwekundu na mimea ya mikorosho, pamoja na miti mingine ya matunda. Anga ni angavu na kuna mawingu machache, inaonyesha mazingira ya kilimo.

Matawi ya ndizi zilizojaa matunda mabichi ya ndizi. Mandizi hizi bado hazijakamilika ku, kuiva na zina rangi ya kijani kibichi. Matawi haya yana majani makubwa ya ndizi yanayoonekana nyumba.

Mtu aliyevaa kofia pikipiki akimimina kioevu inaonekana kama maziwa ndani ya kidumu kikubwa cheupe kilichoko kwenye sehemu ya nyuma ya gari jekundu aina ya Pickup.

Mfugaji aliyevaa mavazi ya kinga ya manjano akiwa ananyunyizia dawa ng'ombe kwa kutumia pampu ya mgongoni. Hii ni shughuli ya kunyunyizia dawa ya kuua wadudu kama kupe ambayo husaidia kulinda afya.

Shine na mgomba lenye mkungu wa ndizi mbichi. Hii mku, mkungu wa ndizi mbichi ukiwa bado kwenye mti wa mgomba shambani.

Banchi la ndizi mbili zenye rangi ya manjano, zikiwa zimesimama juu ya uso wenye mstari mweupe. Ndizi hizi zinaonekana kuwa tayari kuiva.

Mashamba ya kilimo hasaa ya migomba. Mimea hiyo inaonekana imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo ulioandaliwa vizuri.

Mfanyakazi wa maabara akiwa kazini ndani ya chumba ya maabara amevaa koti la maabara jeupe na anaonekana anashughulika na vifaa vya maabara vilivyowekwa kwenye meza.

Muuzaji wa mkate wa ndizi akiwa sokoni ndizi zimewekwa kwa wingi kwenye meza ya kibiashara tayari kwa kwa mauzo muuzaji amekaa nyuma akifuata wateja au kuangalia biashara .

Mtu aliyesimama kwenye shamba ya migomba akifanya kazi na kifaa kilicho wekwa juu ya mlingoti kama anatumia teknologia ya kisasa kwa ajili ya kuchunguza.

Mchakato wa kufunga ng'ombe wa maziwa ambapo maziwa yanakusanywa kwa kutumia mashine maalum inayosaidia kutoa maziwa kutoka kwa ng'ombe.

Mwanamke akiwa shambani, amevaa aproni na amesimama karibu na mti wa ndizi wenye mzigo mkubwa wa ndizi safi na kijani. Inaonekana kama anajifunia au kuangalia mazao yake ya ndizi.

Ng'ombe mweusi na mweupe aliyeketi kwenye banda akiwa amegawanyika na mashine ya kusaga maziwa, inamkusanya maziwa katika chombo cha plastiki kilicho chini yake.

Soko la matunda hasa mihogo na ndizi ambapo watu wanapanga au wanauza mimea hii. Shughuli za biashara ni ya mazao ya kilimo sokoni ambapo wakulima au wauzaji wanauza bidhaa yao kwa wateja.

Mtu aliyevaa koti la maabara na kofia ya plastiki kichwani amemwaga maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma kwenye kifaa cha kusafisha au kuchuja maziwa. Inaonekana ni sehemu ya usindikaji wa maziwa.

Ng'ombe wawili waliolala au kupumzika, kwenye udongo. Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye ardhi ya wazi, hali ya kawaida ya wanyama wa kufuga wakiwa katika mazingira ya.

Shamba la mimea ya ndizi lenye safusafu za mimea yenye majani mabichi. Mimea hiyo inaonekana ipo katika hatua za ukuaji na inapita umlakiaji kwa kutumia mfumo wa matone uliowekwa ardhini.

Mwanamke aliyevaa suti ya maabara na kofia ya kichafuzi akimwaga kiwevu cheupe kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kingine, inaonekana ni shughuli ya mahabara labda inahusiana na uchunguzi au ushindikaji wa chakula.

Mkono ukiushika mgomba wa ndizi amba ambao umefunguliwa kidogo, mkono ukiushika mgomba wa ndizi kijani uliokatwa.

Mwanamke aliyesimama shambani karibu na migomba, anaonekana kuwa mkulima na yuko katika shamba iliyo limwa vizuri. Mazingira yanayotoa subira ya eneo la kilimo cha ndizi.

Watu wawili waliovaa kofia nyekundu wakiwa kazini katika kiwanda cha maziwa. Mmoja anatupa maziwa kutoka kwa chupa au container kuenda kwenye kifaa cha uchujaji.

Mtu aliyevalia shati ya buluu na kofia nyeupe akiwa anachunguza au akiwa anafungua ganda la mmea wa ndizi. Ganda hilo lina madoa na tundu labda ni dalili za uharibufu kutokana na wadudu au ugonjwa.

Vikapu vikubwa vya ndizi za kijani zimepangwa pamoja ardhini inaonekana kama ndizi hizo zimevunwa hivi karibuni na zimekusanywa pamoja kwa ajili ya kuuza au kusafirisha.

Ukusanyiko mzuri wa ndizi zenye rangi ya kijani zikiwa zimekuzwa kwenye shamba lenye mimea mingine ya ndizi . Inaashiria ukuaji mzuri wa mmea wa ndizi na inaonekana kama shamba lime.

Watu wakiwa shambani wakikusanya ndizi kwenye mti wa ndizi. Inaonyesha shughuli za kilimo hasa katika mkusanyiko wa mzao kama ndizi.

Mtu akimfungulia ng'ombe maziwa kwa kutumia mkono wake, anaweka ndoo chini ya titi ya ng'ombe ili kukusanya maziwa, hii ni shughuli ya kawaida katika maisha ya wakulima wa mifugo.

Ng'ombe wakiwa wanatafuna takataka katika mazingira yasiyofaa hii ni hatari kwa mifugo kwani takataka inaweza kuwa na sumu vitu visivyo vya chakula na magonjwa.

Mtu akiwa shambani akishikilia mkungu wa ndizi kwenye mti wa ndizi, mti huo unaonekana kuwa mzuri na una matunda mengi ya ndizi, eneo linaonekana kuwa na mazingira ya kijani kibichi.

Mkungu wa ndizi bado mbichi ukiwa shambani. Ndizi hizo bado ni kijani na hazijakomaa. Mimea ya ndizi inaonekana imeota vizuri kwenye mazingira ya mashambani.

Mwanamke akimwagia ng'ombe meji kwa kutumia hose kijani katika banda la ng'ombe. Ngombe wengi wapo wakiwa wameketi au wamesimama katika mabanda yao. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye mwanga mzuri.

Shamba lenye miti ya mitenda pamoja ni mimea mingine midogo inayokuwa ardhini. Arthi inaonekana kavu na mimea inapangwa kwa njia ya mashimo au mistari.

Shaaba la migomba ambalo limepandwa ndani ya nyumba ya kisasa ya ukulima. Migomba inaonekana kuwa na afya mzuri na majani ya kijani kimbichi. Mazingira haya yanalinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu.

Shamba la migomba lenye mimea ya ndizi liyokomaa vizuri, migomba hiyo inapandwa kwa mpangililo ulio mzuri na kuna kivuli kizuri kutokana na majani yake makubwa, eneo hilo linaonekana kuwa na rotuba.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kukusanya mkungu wa ndizi kutoka kwenye mti wa ndizi, mti umezungukwa na majani makubwa ya ndizi, na mwanga wa jua unaangaza sehemu ya picha. Hii inaashiria shughuli ya kilimo cha ndizi, ambapo mkulima anaondoa mazao yake kwa mikono.

Miungo mingi ya ndizi mbichi zikiwa zimepangwa sokoni. Hii ni hali ya kawaida katika masoko ya bidhaa za kilimo ambapo ndizi huuzwa kwa wingi kwa.

Mtu aliyevaa koti la bluu na suruali ya kijivu ,akiwa amesiamama pembeni ya uzio wa mbao akiwa anaetazama ngombe walioko upande mwingine wa uzio .Inaonekana mtu huyu ni mfugaji au mtu anayehusika na mifugo.

Ng'ombe wawili wachanganya wakipita kwenye kifaa cha kuwapulizia maji au dawa ambacho kinaonekana kurahisisha usafi au matibabu ya mbuzi. Hii ni teknolojia inayotumiwa katika ufugaji.

Nyuma ya nyumba kuna miti imemea, mbele yake kuna ng'ombe ambao wanakula nyasi na wengine wanasimama kuna.

Mkono wa mtu akishika maganda ya mahindi, ambayo yamekusanywa kwenye sehemu fulani, mahindi haya yanaonekana kavu na yamewekwa juu ya uso wa ardhi, huenda yakiwa yakiandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza.

Ngombe wakikamuliwa kwa kutumia mashini ya kukamua maziwa .Mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ngombe kutumika kuvuta maziwa kwa njia ya kiotomatiki .

Mtu akichanganya kinywaji au chakula kinachoweza kuwa maziwa ya asili au pombe ya kienyeji kwenye bakuli kubwa la chuma kwa kutumia vijiko vya mbao inaonekana kama utengenezaji wa kinywaji au chakula cha kienyeji.

Shamba la migomba. Tunaona mimea ya ndizi ikiwa imechanua vizuri. Ikiwa na majani mabichi na marefu. Anga ni safi na lina mawingu meupe, ishara ya hali nzuri ya hewa.

Miche ya miti ya ndizi, ikiwa imepandwa katika mifuko ya plastiki, mimea hii iko kwenye mstari wa msururu, yanaonekana ipo kwenye kituo cha kilimo au shamba la mazao kabla ya kupandwa kwenye shamba kuu.

Mkono wa mtu akishikilia mkusanyiko wa ndizi zenye rangi tofauti .Baadhi ni za kijani na nyingine njano inaashira mavuno ya ndizi ambayo bado yapo katika hatua tofautii za ukuaji .

Watu watatu waliovaa mavazi ya kinga ya viwandani wawili wanashugulika na mashini ndogo ya viwandani. Pengine ni kwa ajili ya kuchanganya au kusafisha bidhaa wakati mmoja amekaa kando akiangalia.

Mwanamke akiwa shambani ameketi kati ya mimea ya maharagwe na mahindi anaonekana mwenye furaha huenda anavuna au kukagua mazao yake ni taswira ya kilimo cha mashambani.

Mchuuzi sokoni, akiuza ndizi, anaonekana amesimama nyuma ya mirundo mikubwa ya ndizi zilizoiva, akishika shada moja mkononi. Mazingira yanaonyesha eneo la soko la wazi, likiwa na vibanda na miti kwa nyuma.

Wanawake wakishirikiana kutengeneza au kuchuja jibini labda mtindi au mala kutoka kwenye maziwa, wanatumia nyungu na sina na jibini linawekwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye matundu kwa ajili ya kuchuja maji.

Ng'ombe walioko katika banda au sehemu ya kufuga mifugo, ng'ombe hawa ni rangi mchanganyiko wa mweusi na mweupe na wanaonekana kuwa katika mazingira safi.

Vikapu vingi vya vindizi vya kijani vimepangwa pamoja. Inaonekana ni mazao mengi yaliyokusanywa kwa ajili ya kuuza au kusambaza.

Vikapu vingi vya ndizi zilizowekwa sakafuni karibu na ukuta. Ndizi hizi ni za rangi ya manjano ikionyesha kuwa zimeiva inaonekana kama ndizi hizi zimeandaliwa kwa ajili ya mauzo au usambazaji.

Shamba la mahindi ambapo mimea ya mahindi inaonekana ikiwa imara na yenye majani ya kijani. Inaonekana mahindi yameanza kuota makapiti ambayo ni sehemu muhimu kwa mazao.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye nyasi. Inaweza kuwa wamelala kupumzika au kuota jua. Ni kawaida kwa ng'ombe kulala hivi wakiwa kwenye malisho na wakiwa salama.

Miche ya ndizi illiyona ndizi zinazokomaa zilizolindwa na mifuko ya palstiki ili kuwalinda kutoka wadudu au jua kali. Hii ni mbinu ya kawaida inayotumika katika kilimo cha ndizi.

Mahindi shambani yaliyoadhiriwa na wadudu au kuvu. Ganda la mahindi limefunguka na ndani kuna uharibifu mkubwa unaoashiria shambulio la visumbufu kama funza wa mahindi.

Mtende mzito wenye ndizi za kijani zikiendelea kukua. Inadhihirika ni shamba la ndizi ambapo mimea inafaa afya nzuri na majani mazuri.

Mchakato wa kutengeneza jibini, maziwa yamechachushwa na sasa yanachungwa kupita kitambaa cha meshi ili kutenganisha jibini, sehemu ya ngumu nyeupe na mtindi sehemu ya maji yenye rangi hafifu, jibini hii inaweza kuliwa kama kula au kutumika kutngeneza bidhaa zingine za maziwa.